Mtoa huduma wa afya ya kinywa na meno yupo akimuhudumia mgonjwa, na mgonjwa yupo tayari kwa ajili ya kupokea matibabu.

Hili ni eneo la hospitali ya meno, hapa ni mapokezi ambapo wahudumu kupokea na kupanga katiba kwa ajili ya wagonjwa.

Jopo la madaktari, wakitoa mafunzo kwa wanafunzi wa shule ya msingi namna bora ya usafishaji wa meno ili kuepuka maradhi ya meno.

Daktari wa huduma za kinywa na meno akiwa katika kutoa elimu juu ya ulinzi wa kinywa.

Mashine kubwa ya kuchakata taka ikimwaga mzigo wa plastiki, karatasi na mabaki mengine kwenye eneo la kuhifadhi. Hii ikiashiria juhudi za usafi wa mazingira na afya ya jamii.

Huduma ya uokotaji na upakiaji wa chupa za plastiki wahudumu pamoja na gari, lipo tayari kwa ajili ya upakiaji wa chupa hizi na kuzipeleka kiwandani.

Mazingira ya porini, hapa ni mazingira ambayo yameathiriwa na mvua kubwa. Hii si sehemu salama kwa ajili ya afya ya makazi.

Wanafunzi walio kwenye sare za kijani, wakishiriki katika zoezi la upandaji miti kwenye eneo lenye nyasi na miti ya asili, wanapanda miche kwa mikono yao, wakisambaa taratibu chini ya kivuli cha miti.

Mtu akichota maji kutoka kwenye tenki kubwa jeusi akitumia madumu pamoja na toroli la kubebea madumu hayo. Hii inadhihirisha changamoto ya upatikani wa maji katika maeneo ya vijijini.

Eneo la hospitali, mgonjwa akipata matibabu ya awali kabla ya kwenda kuonana na daktari, hapa kuna mashine kwa ajili ya upimaji na daktari anaendelea na vipimo.

Jengo la hospitali eneo la mapokezi wagonjwa wakionekana kukaa kwenye benchi kwa ajili ya kusubiri huduma, muuguzi yupo mapokezi kwa ajili ya kuwaelekeza wagonjwa.

Hospitali kubwa wagonjwa, madaktari pamoja na magari ya ambulansi yakionekana, huku gari likiwa tayari kwa kubeba mwili au kushusha mwili wa mgonjwa.

Daktari wa kike mwenye tabasamu na bashasha hii inaonesha yupo tayari kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wa aina mbalimbali.

Mtaalamu wa afya akiwa kwenye duka au kituo cha dawa akichunguza orodha ya dawa na bidhaa za kitabibu.

Wahudumu wa afya wenye taaluma tofauti tofauti, wakiwa katika picha ya pamoja nionesha wauguzi na madaktari.

Chumba cha upasuaji madaktari wakiendelea na upasuaji wa mgonjwa mashine za kisasa kwa ajili ya upasuaji pamoja na vifaa mbalimbali vinavyotumika katika upasuaji.

Ndani ya chumba cha hospitali, daktari akiwa anamchoma sindano mgonjwa , Mgonjwa yupo tayari kupokea matibabu.

Mtoa huduma ya afya yupo kwa ajili ya kupokea maelezo, kutoka kwa mgonjwa. Kwa ajili ya kumpa ushauri.

Huduma ya kusaidia kina mama wanaojifungua mahospitalini. kikundi cha wanawake kimekuja kutembelea kina mama na kuwapa zawadi mbalimbali ikiwemo mashuka pamoja na nguo za watoto.

Mzazi akiwa na mtoto mchanga hospitalini kwa ajili ya huduma ya afya ya mtoto. Mtoto amezaliwa kipindi cha msimu wa krismasi akiwa amefunikwa blanketi kwenye maandishi mazuri. Hii inaonyesha uzazi salama.

Hospitali kubwa, kliniki ya watoto ikiendelea, kinamama na watoto wanasubiri huduma mbalimbali ikiwemo chanjo.

daktari wa watoto, amevaa mavazi ya kujikinga, barakoa na koti la kazi, akimsaidia mama kumweka mtoto kwenye mizani ya kupimia uzito.

Ndani ya hodi ya wazazi mama akifurahia huduma nzuri aloipata katika hospitali, mtoto mwenye furaha akiwa kabebwa na mama yake.

Eneo la hospitali. Jengo la kina mama na watoto. Mama akiwa na mwanawe, tayari kwa kupokea zawadi kutoka kwa kikundi kidogo cha kinamama.

Mtoto ameketi kwenye kiti, akipokea chanjo ya mdomo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia gauni lenye michoro na kilemba,. Pembeni mtoto mwingine anashikwa kwa upole na mzazi aliyevaa shati la njano, akipokea huduma ya chanjo.

Mtoa huduma ya afya yupo anatoa chanjo kwa watoto wadogo wa chekechea, hii ni kuhakikisha afya za watoto hawa zinakua salama.

eneo la kutolea huduma ya chanjo kwa jamii, muuguzi ameshikilia kichupa cha chanjo na sindano tayari kwa utoaji wa huduma

Daktari akiwa katika huduma za utoaji wa chanjo ndani ya jamii fulani; Mama akionekana kupokea chanjo kutoka kwa daktari.

Hivi ni vitunguu swaumu ambavyo vina manufaa kiafya, vitunguu swaumu hutumika kama dawa ya asili na pia hutumika katika mapishi, vitunguu hivi vimetandazwa tayari kutumika.

Chupa za dawa za kiasili zimewekwa kwenye sehemu dukani. Baadhi ya chupa hizo zina maji ya rangi ya kahawia na nyingine zina maji ya rangi ya manjano. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Hiki ni kipeperushi kwa ajili ya dawa, hii dawa ni mahususi kwa ajili ya matibabu ya asili, haihitaji kwenda hospitali kufanya oparesheni.

Hii ni mimea midogo ya kitamaduni, mimea mingi ya kitamaduni imewekwa kwenye vikombe vidogo vya chuma. Dawa hizi ni za kiasili hutibu magonjwa mengi.

Hii ni taswira ya uhalisia wa tiba za asili. Mizizi, mitishamba na mizani ya kale; imetandazwa kwenye rafu ya mbao au meza ya asili, ikiwa imepangwa kwenye bakuli ndogo nyeusi.

Hii ni dawa ya asili yenye mchanganyiko wa machungwa, dawa hii husaidia kutibu maradhi mbalimbali ya binadamu.